Mandarazi mawili yaliyokomaa yananing'inia kwenye mlingoti wa mbao. Juu ya meza migomba imejaa ndizi changa zinazosubiri kununuliwa zikiwa zimetengwa kando ya maboga.

Bidhaa za ufundi wa mkono zimetengezwa kwa umakini na ubunifu. Kila kikapu kina muundo wake wa kipekee na rangi maridadi. Zimeundwa kwa ustadi, zikionesha utamaduni na ujuzi wa mafundi.

Gari la kifahari limesimama ka utulivu likionyesha uzuri na muundo wake wa kisasa. Rangi yake nyeupe inang'aa chini ya mwanga, ikivutia macho ya wote wanaopita. Magurudumu yake makubwa yanaashiria nguvu na uwezo wa safari ndefu.

Vito vya shanga vinaning'inia vikiwa na rangi na miundo tofauti. Kila kimoja kina hadithi yake ya kipekee, ikionyesha utamaduni na mila. Mwanga unateleza kwenye shamba ukizipa mng'ao wa kuvutia.

Gari la kisasa limesimama likiwa tayari kutoa huduma ikiwa na alama zinazoashiria hatua mpya. Katikati ya mazingira ya kijani linasubiri kupeleka huduma au bidhaa mahali ambapo inahitajika.

Barabara zinatumika kusambaza gari na lori nzuri linapeleka magari mengine ya kifahari kwa wateja wao wapya. Hii inaashiria maendeleo na ufanisi katika usambazaji wa magari.

Biashara ndogo ndogo zinafanya kazi katika mitaa yenye shughuli nyingi. Kila kona na nafasi inatumika kuonyesha bidhaa zinazouzwa kuanzia chupa za vinywaji baridi hadi magunia ya mchele. Hii ni ishara tosha ya biashara inayostawi ambapo kila mteja anaipita anaweza kuona kile anachohitaji.

Jedwali la kubadilisha fedha linaonyesha viwango vya kubadilishana sarafu mbalimbali. Tarehe inaonyeshwa kama, tarehe sita mwezi wa nane na ni muda wa saa nane na dakika ishirini na tatu. Viwango vya kununua na kuuza vinapatikana kwa sarafu kama dola ya Marekani, paundi ya Uingereza, euro na nyinginezo.

Ulinzi wa familia unataja kuwa kipau mbele ukijumuisha uhakika na amani ya akili. Bima hii ni ya ahadi ya kujenga msingi imara kwa maisha ya baadae.

Watu wako pamoja kwa maksudi ya kukamilisha biashara. Mmoja wao anashikilia noti za pesa huku mmoja wao anashikilia simu, akifanya muamala wa kifedha. Hali hii inaonyesha jinsi teknolojia inatumika kurahisisha shughuli za kila siku.

Bango la biashara linatoa ujumbe mzito kuhusu umuhimu wa bima, inaonyesha mwanamke aliyepata majeraha lakini bado anatabasamu kwa furaha akionyesha utulivu wa akili na amani, hii inaashiria umuhimu wa bima ya ajali na jinsi inavyosaidia watu kupata matumaini.

Ndoto za barabarani zimejikusanya ndani ya jumba hili lenye mwanga, magari ya kisasa yametulia kwa utaratibu, kila moja ikiwa na hadithi yake ya kusafiri, kioo kinachopitisha mwanga kinatengeneza mazingira ya kuvutia.

Duka hili la rejareja linajulikana kwa kuuza bidhaa za maziwa, ikiwa ni pamoja na maziwa, iskrimu na maji ya kunywa. Mabango mengi yamebandikwa yakiwa na maelezo ya bidhaa zinazopatikana yakionyesha jinsi biashara hizi ndogo ndogo zilivyo muhimu katika jamii.

Stakabadhi ya risiti ya mapato kutoka kwa mamlaka ya bandari ya Kenya inaonekana. Ina nembo rasmi na kichwa. Risiti imetolewa na kampuni ya AFFRICA COTTON INDUSTRIES na ina maelezo ya tarehe, nambari ya risiti na nambari ya usajili.

Bango inaonyesha bima inayojumuisha bima ya mali, ajali binafsi, bima ya vitu thamani pamoja na upanuzi wa huduma za bima.

Waraka wa malipo umewekwa mezani. Kuna muhuri unaoonyesha uthibitisho wa kodi na maandishi mengi yamechapishwa juu ya waraka huo. Hii inaashiria mchakato wa kifedha uliokamilika kwa mafanikio ambapo malipo yamefanywa na kuthibitishwa na mamlaka husika.

Biashara ya matunda imenoga katika soko. Kuna machungwa, ndizi, maembe, tufaha, mananasi na pia kuna mboga zinazouzwa kwa bei nafuu.

Mboga zime tawanyika kwa umbo na rangi tofauti mazao ya kijani na manjano yame pagwa kwa uangalifu yakionyesha uzuri wa asili hiki ni kielelezo cha afya ladha na utajiri kinacho kupa utajiri.

Hali ya soko ina shughuli nyingi ikiwa na umati wa watu wanaopita katikati ya vibanda vya biashara. Bidhaa mbalimbali kama vile nguo na vitu vingine vimepachikwa na kuwekwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanatembea wakionekana wakishughulikia biashara zao.

Bango kubwa linatangaza bima ya afya likionyesha jinsi unavyoweza kupata huduma za matibabu kutoka nyumbani. Mchoro wa mlango ulio wazi na alama ya kopo inaashiria huduma inayoletwa hadi nyumbani ikipunguza haja ya kuenda hospitali.

Juhudi za kila siku za kutoa huduma kwa wateja zinaonekana wazi, biashara hizi ndogo zinachangia pakubwa katika uchumi wa eneo husika, kila siku mpya huleta fursa mpya na matumaini ya mafanikio.

Magari ya kifahari yamekusanyika na kila moja linaonyesha urembo na uzuri wake. La mbele linaashiria nguvu na uimara likisimama kwa kivuli likiwa tayari kumpeleka mmiliki wake popote anapotaka.

Magari mawili yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari la mbele ni jeusi likiwa na rimu za pekee na vioo vyeusi. Gari lililo nyuma linaonekana kuwa jeupe likiwa na kipachiko cha kubeba mizigo juu.

Eneo kubwa limejazwa kwa magari yaliyopangwa kwa mistari mirefu na myembamba. Wingi wa rangi na aina za magari unaonyesha mandhari ya maendeleo ya kisasa. Ni ishara ya wingi na shughuli nyingi.

Mayai safi yametulia ndani ya trei za rangi tofauti, kila moja likiwa limejaa ahadi ya lishe bora. Maisha yajayo yanapatikana humo, yakisubiri kuchukuliwa na kuliwa. Ni kielelezo cha uzalishaji wa hali ya juu na lishe bora.

Hili ni eneo ambapo magari mbalimbali yameegeshwa, tofauti zao za rangi na maumbo zinaonyesha uchaguzi na ladha tofauti za wamiliki wao, hili kama mji mdogo wa magari ambapo kila moja lina hadithi yake likiwa tayari kuanza safari mpya.

Duka dogo limefunguliwa likiwa tayari kutoa huduma mbalimbali. Rangi ya kijani inayong'aa inabeba ujumbe unaotambulisha huduma zinazopatikana ikionyesha jinsi maduka ya aina hii yalivyo muhimu katika mazingira ya jamii. Mlangoni kuna bakuli na sanduku dogo likionyesha kuwa shughuli za kila siku zinaendelea.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi, akichunguza gari jeusi la kifahari, ameeka mkono wake juu ya gari. Ametabasamu na kuona akilipenda gari hilo.

Bahari ya noti za shilingi imetawanyika ikionyesha utajiri na uwezo wa kiuchumi. Kila noti inaonyésha uso unaotambulika ukiwakilisha historia na utamaduni wa nchi.

Teknolojia imerahisisha utendakazi na sasa inawezesha wataalamu kuendelesha biashara zao kwa urahisi. Mwanamke huyu anatumia mfumo wa kisasa akiwa na tabasamu la furaha huku akishughulikia biashara yake kwa haraka.

Mjasiriamali amekaa akifanya kazi yake ya ufundi. Amezungukwa na bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono, kama vile mikanda, shanga na vikapu vilivyoundwa kwa ustadi. Bidhaa zimetundikwa na kuwekwa kwa mpangilio zikiwavutia wateja.

Jengo la ghorofa mbili lime pakwa rangi ya buluu na limepambwa kwa mabango ya biashara ya maziwa. Bango kuu linaandika mount Kenya milk likionyesha kua mahali hapa ni kituo cha mauzo ya bidhaa za maziwa.

Noti za thamani mbali mbali zinapangwa na kuhesabiwa kwa umakini. Shughuli hii inaonyesha miamala ya kifedha inayofanyika labda malipo au mabadilishano. Hali hii inaweza kuashiria utunzaji wa biashara na maisha ya kila siku.

Thamani ya pesa inashikilia kwa heshima. Mikono miwili inashikilia sarafu za taifa zikiwa ishara ya uchumi na biashara. Ni mzunguko wa uhai wa kiuchumi unaendesha biashara na miana mbalimbali

Magari matatu ya kifahari yamepakiwa pamoja, kila moja likionyesha ubora na muundo wa kipekee, ni gari kubwa lenye umbo la kisanduku likiwa na rangi ya angavu na tairi kubwa, magari haya yanaashiria maisha ya starehe na utajiri yakiwa yameegeshwa katika eneo linaloonekana kuwa la kifahari chini ya anga safi.

Bidhaa za kipekee za mikono zimetundikwa kwa umaridadi. Mfanyabiashara mmoja, anashughulika na maandalizi ya duka lake akihakikisha kila kipande kimepangwa vyema. Viatu vyeupe na vyeusi vimepambwa kwa shanga zinazong'aa vikiakisi utamaduni na ustadi wa hali ya juu.

Bidhaa za kipekee zimetundikwa kwa umaridadi kila moja ikionesha ustadi wa kazi ya mikono. Viatu vyenye shanga vimepangwa katika safu vikiashiria utamaduni na sanaa ya eneo husika. Biashara hii ndogo inaendeshwa kwa bidii ikitoa fursa ya kipekee ya kupata nguo za jadi na za kisasa.

Gari linatunzwa kwa njia ya kisasa, na hili linapunguza gharama za kuitunza. Mbali na hapo, gari hili linaambatana na amani ya kifedha, kwani gharama za matengenezo yanatabirika.

Mikono inashikilia kiasi kikubwa cha noti za shilingi za Kenya zikiwemo za elfu moja na mia tano ,sura ya rais mstaafu na alama za kipekee za benki zinaonekana wazi kwenye noti hizo ,noti hizo zimetandazwa kwa umaridadi zikionyesha kiasi cha pesa kinachowakilisha thamani kubwa.

Gari lenye rangi ya fedha limesimama kwa utulivu kwenye uwanja wenye nyasi ndefu likisubiri kuanza safari mpya. Taa zake zinaonekana kung'aa zikiashiria kwamba limekua likitumika sana. Mlango ilioko juu ya gari inaonyesha kuwa inafaa kwa kusafirisha mizigo mizito au vifaa vya kusafiri.

Bango hili linatangaza huduma za bima likionyesha mwanamke mmoja aliyetabasamu kwa furaha. Maneno yanatoa uhakikisho wa ustari wa wateja huku yakinisha kifurushi ya malipo ya chini kinachotoa msaada wa kifedha.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile mboga mbichi, vitambaa maridadi vinaonyesha uhai wa biashara. Mfanyibiashara amepanga bidhaa zake kwa namna inayovutia wateja huku kukiwa na mchanganyiko wa rangi na harufu. Vitambaa vimetundikwa juu, vikitengeneza mandhari ya kipekee na ya kuvutia kwa wale wanaotafuta nguo za kupendeza.

Mbele ya duka dogo la maziwa mteja amesimama akisubiri huduma. Duka hilo limepambwa kwa alama za kibiashara zinazoashiria ubora na utaalamu wa bidhaa za maziwa. Ni mandhari ya biashara ndogo ndogo za maziwa zinazohudumia jamii.

Gari maridadi lenye muundo wa kipekee, limeegeshwa kiyma mbele ya mlango unaoelekea kwenye eneo la huduma. Rangi yake angavu inang'aa chini ya mwanga, ikiakisi umakini na uhalisia wa mtengenezaji.

Wateja wawili wamesimama mlangoni mwaduka wakisuburi huduma mbalimbali zaki fedha duka hili lime pambwa na mabango yanayo tangaza huduma za mwakala wa simu ikionyesha jinsi biashara zaaia hii ziko muhimu katika jamii.

Gari tatu za kisasa zimepangwa kwa mstari kwenye chumba chenye sakafu inayong'aa, gari ya kwanza ina rangi ya kijivu, ya pili ni nyekundu na ya tatu ni nyeusi, zote zimeegeshwa ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa duka la kuuza magari.

Gari la manchano la kifahari limewekwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye vioo vingi mimea ya kijani limewekwa juu yake, juu ya gari kuna taa kubwa ya duara unayomulika gari yenyewe.

Usafiri wa kisasa unaelekea kwenye maisha mapya ukibeba uwezo wa kusafiri na uhuru wa kusonga mbele kila gari linawakilisha safari mpya fursa ya kukundua maeneo mapya ni haadi ya kasi na hufanisi unaobeba matumaini ya kesho.

Katika soko lenye shughuli nyingi, biashara huchamgamsha jamii. Wafanyibiashara hukakikisha kuwa wananchi wanapata bidhaa safi. Hali inayoonyesha jinsi biashara inavyooendesha uchumi wa nchi.

Magari maridadi yamepangwa kwa ufundi yakionyesha uzuri na nguvu zake. Mwanga unateleza kwenye rangi zao zinazong'aa ukijenga hisia ya anasa na ujasiri. Kila moja linasubiri mmiliki wake mpya tayari kuanza safari mpya.

Jua la asubuhi linachomoza na maduka yanajifungua polepole yakijaa na nuru ya siku mpya. Hapa ndipo shughuli za kibiashara huanzia zikitoa huduma muhimu kwa jamii, kila siku mpya huleta pesa mpya na matumaini ya mafanikio ya biashara hii iko tayari kuhudumia wateja wake.

Gari limeegeshwa kwenye uwanja wa mawe likiwa tayari kwa safari. Gari hilo lina stiker ndogo na nambari za Kenya ikionyesha asili na matumizi yake. Mazingira nyuma ya gari yana miti ikionyesha kuwa mahali hapo ni nje ya mji. Hali hii inaashiria mwanzo au mwisho wa safari.

Milango imefunguka ikialika wateja kuingia na kujipatia mahitaji. Mwenye duka amesimama mlangoni akiwa tayari kuhudumia na kutoa huduma kwa ukarimu. Bidhaa mbalimbali zinaahidi kupatikana humo ndani kuanzia maziwa hadi nyanya.

Katika mazingira ya biashara wanaume wawili wamekaa kwa utulivu mbele ya mabango yanayotangaza huduma za simu. Wanaonekana kupumzika na kusubiri wateja huku wakionyesha jinsi biashara za aina hii zilivo sehemu muhimu ya maisha ya kila siku.

Kidole cha mtu kinapita juu ya noti kama akipanga mustakabali wa maisha yake. Sarafu zimewekwa kwa uangalifu kila moja ikiwakilisha jitihada na matumaini ya kesho. Mkusanyiko huu wa pesa unaashiria hekima na utunzaji mzuri wa rasilimali.

Makabidhiano ya fedha yanafanyika kwa haraka na umakini. Rundo kubwa la noti za thamani, linahamishwa kutoka kwa mtu mmoja, kwenda kwa mwingine. Kila noti inahesabika kwa umakini kuonyesha umuhimu wa shughuli hiyo ya kifedha.

Soko la mitumba limejawa na nguo tofauti zikisubiri wateja wapya. Watu wanatafuta nguo za kupendeza wakijivinjari kwa umakini na hamu. Kelele za soko zinajaza hewa zikisisitiza harakati za kila siku.

Duka dogo la rejareja limefunguliwa likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa ndani. Rangi angavu ya kijani linafanya duka hilo lionekane na maandishi ya huduma za kifedha yanadhibitisha huduma mbalimbali zinazopatikana.

Mikono imeshika rundo la noti ikionyesha uwezo na utajiri kila noti imetolewa kwa uangalifu na kila moja inaashiria fursa mpya ya siku zijazo. Hii ni kielekezo cha kazi ngumu na subra ambacho kila mtu anaweza kufikia.

Wakati mwingine maisha hunaleta changamoto zisizotarajiwa, katika hali kama hizi ni muhimu kuwa na hakika kwamba usalama na afya yako vinalindwa, hali hii inasisitiza umuhimu wa kujiandaa kwa ajili ya matukio yaajayo.

Tangazo la bima kutoka Mayfair Insurance linaonyeshwa. Linaonyesha mwanaume aliyevaa kofia ngumu ya samawati na amevaa suti akitabasamu. Maelezo ya bima yanatoa ulinzi dhidi ya hatari mbalimbali kama vile tetemeko la ardhi, upepo, mafuriko na moto .

Soko limejawa na mazao safi na ya rangi tofauti. Matunda na mboga yametawanyika kwenye vikapu, kila kimoja kikiwa kimejaa ahadi ya ladha mpya. Wateja wanapita wakitafuta matunda ya kufurahisha, huku wafanyabiashara wakisubiri kwa uvumilivu.

Nguvu ya kiuchumi inaelekea ikiwa imeshikiliwa kwa udhabiti. Kila noti inaahidi fursa, uwezo wa kutimiza ndoto na uhuru wa kuchagua. Ni mikakati ya kesho iliyo mikononi mwangu, ikisubiri kutumika kwa busara.

Huu ndio uvunaji mkuu wa ndizi za aina mbali mbali zilizopangwa tayari kwa wateja. Kila tunda lina simulia hadithi ya kukuwa chini ya jua kali ikiwa na ladha ya kipekee na arufu inayopendeza.

Juu ya vichwa vyao wanatengeneza nyumba ya matumaini na usalama mtoto anashikiliwa katikati ya wazazi wake akilindwa na joto la upendo wao maisha bora huja na huakika wa kulindwa na ndoto zao zimehifadhiwa salama chini ya paa moja.

Maelfu ya ndoto za barabarani yametulia kwa utaratibu. Magari ya kila aina na rangi yamepangwa, yakiwa yamejaa matarajio ya safari mpya. Hewa inajawa na harufu ya chuma kipya na matairi . Ni kielelezo cha uzalishaji wa hali ya juu kwa matumaini ya kuunganisha ulimwengu.

Magari mawili yameegeshwa yakiwa yameandaliwa kwa safari mpya, muundo wao wa kisasa unaashiria kasi, nguvu na utajiri vikiwa vinang'aa jua inapoyapiga, kila gari inawakilisha ahadi ya maisha ya kifahari na uwezo wa kutafuta kile unachokipenda.

Ndani ya chumba chenye nafasi kubwa magari mengi ya aina tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa. Watu wachache wanatembea ndani ya chumba hicho wakitazama magari hayo na kuzungumza.

Wakati mwingine utaratibu wa biashara huwakutanisha watu fauti. Watu wawili wamekutana kuonesha makubaliano na uwaminifu na fursa mpya. Hii inawakilisha kuanza kwa mwanzo mpya na safari iliyojaa uwezekano.

Chini ya mwavuli wa rangi ya buluu, gari kidogo kimetulia katikati ya barabara, ni mazingira ya shughuli za kibiashara ndogo zinazofanyika katika mazingira ya wazi. Mandhari hii inaonyesha shughuli za kila siku za biashara katika eneo la mjini.

Kituo hiki ni daraja la mawasiliano ya kifedha, ikiunganisha mbali na karibu milango iliyowazi inaashiria utayari wa kutoa huduma, kila alama inawakilisha fursa ya kutuma na kupokea pesa.

Watu wanapita kwenye korido nyembamba na yenye shughuli nyingi za soko, pande zote mbili bidhaa za nguo zimepangwa kwa wingi zikitundikwa na kuwekwa juu ya meza, mazingira ya biashara yanaonyesha uhali na bidii ya wajasiriamali wadogo.

Soko la wazi la barabarani limejaa watu na biashara, likionyesha uhai wa biashara ndogondogo. Matunda na mboga yamepangwa kwa uangalifu yakisubiri wateja wanaopita. Wafanyabishara wanajishughulisha na kazi yao wakitegemea soko hilo kujipatia riziki.

Wito wa uhuru na utulivu umetolewa wazi kwa uma, lengo ni kuhakikisha familia zinalindwa dhidhi ya changamoto za kiafya zinazoweza kutokea ghafla. Mwanamke huyu mchangamfu anatoa tabasamu la tumaini akionyesha uhakika wa maisha bora.

Ahadi ya afya iliyo salama inatolewa kwa njia ya bima ya Anziano. Tangazo linaonyesha daktari akiwapa wagonjwa huduma bora. Sera hii ya bima inatoa huduma mbalimbali ikiwemo matibabu ya nje na ya ndani, vipimo vya maabara na huduma za macho na meno.

Mavuno ya bustani ya msimu yameonyeshwa yakiwa yamekusanywa pamoja. Mboga za aina nyingi na maumbo tofauti zimepangwa kwa wingi baadhi yao ni mboga kubwa huku zingine ni ndogo zote zikiwa na rangi tofauti na umbo la kipekee.

Mboga na viazi vimepangwa vizuri vikiwa tayari kwa kuuzwa. Kila bidhaa imewekwa kwa utaratibu ikiwa imepangwa katika ndoo na pia kwenye meza. Hii inaashiria biashara ya mazao ya shambani ambapo bidhaa safi na zenye ubora zinauzwa kwa ajili ya mahitaji ya kila siku.

Duka dogo la reja reja linaonekana likiwa limefungwa. Imejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa, mayai na mikate, zote zimetundikwa kwa kuta ya rangi ya samawati.

Mikono inashughulika ikipanga noti za pesa, kila noti ina thamani yake ikihakikisha kuwa kila hesabu ni sahihi na ya kweli. Pesa hizi zinaashiria fursa za kujenga maisha bora, zikiwa zimetayarishwa kwa ajili ya mahitaji ya kila siku.

Vazi baada ya vazi linaeleza hadithi ya maisha, nguo zimetawanyika zikificha hadithi ya hali halisi, zimetundikwa kwenye kamba zikionyesha juhudi za binadamu za kusimama tena na tena, zinaashiria safari ya maisha huku zikijigawa na rangi tofauti .